Eneo kubwa limejaa paneli za jua zilizopangwa kwa safu ndefu sambamba zikiunda muundo wa gridi unaofunika sehemu kubwa ya mandhari. Paneli hizo zina rangi ya kijivu na zina umbo la mstatili zikiwa zimeelekezwa katika mmwelekeo mmoja. Kuna mstari wa miti au uoato wa asili unaoonekana kwa umbali kiasi.

Miundo mingi mirefu ya chuma ya transfoma na minara ya kusaidia, imepangwa kwa safu. Miundo hiyo ina rangi ya kijivu nyepesi na nyeupe. Nyaya za umeme zinakatiza eneo hilo zikienda pande mbalimbali kati ya miundo hiyo. Uzio wa chuma wa rangi ya kijani umezunguka eneo lote la kituo cha umeme. Sakafu imefunikwa kwa kokoto na mawe madogo ya kijivu.

Mnara mrefu wa chuma wa kusambaza umeme umesimama dhidi ya anga ya samawati yenye mawinggu machache. Mnara huo uko katikati ya uwanja wenye mchanganyiko wa majani mabichi na makavu. Kwa mbali kuna mandhari inayoonyesha miti au vichaka vinavyoelea kwenye upeo wa macho.

Nguzo ndefu ya zege ya umeme imeinuka kutoka ardhini kuelekea angani, ikiwa na nyaya nyingi za umeme zilizochangamana. Ukuta wa zege wa kijivu umepita kando ya barabara. Juu ya ukuta huo kuna tanki jeusi la maji ililowekwa juu ya muundo wa chuma. Majengo mengine na miti vinaonekana kwa nyuma huku sehemu ndogo ya barabara na magari machache yanaonekana barabarani.

Gari jeupe la kubeba mizigo limejaa takataka mbalimbali zikiwemo mafungo makubwa ya takataka zinazoweza kurejelewa na vipande vya plastiki. Wanaume wawili wameketi juu ya mizigo hiyo kwenye sehemu ya nyuma ya gari. Gari hilo limeegeshwa kwenye eneo la wazi huenda ni kiwanja cha viwandani au mtaa na ardhi ni ya udongo. Jengo la bati la samawati nyepesi linaonekana nyuma pamoja na majengo mengine na mimea.

Mto mkubwa wenye rangi ya kahawa unapita katikati ya eneo lenye nyasi. Mabenki ya mto yamezungukwa na mimea ya kijani ya urefu tofauti ikijumuisha vichaka na nyasi ndefu. Nyuma ya mto, kuna mteremko wa kilima uliofunikwa na msitu mnene wenye miti na vichaka vya kijani katika vivuli mbalimbali.

Mto kidogo wenye kina kifupi maji ya matope unapita katikati ya sehemu ya jiji. Maji yana rangi ya kijivu iliyokolea na yamechafuliwa na takataka mbalimbali. Mabaki ya plastiki, vipande vya nguo na takataka nyingine zilizotambuliwa vinaelea juu ya maji na kando kando ya mto huu. Sehemu za mfumo wa mabomba na zege ya kijivu zinaonekana kwenye mandhari ya nyuma na watu wachache wanaonekana wakitembea au wakifanya kazi karibu na eneo hilo.

Miti ya rangi nyepesi yenye matawi machache imesimama katika eneo lenye anga la samawati hafifu. Matawi yake yanasambaa kwa mwelekeo mbalimbali yakitoa umbo la kivuli linaloonekana vizuri mbele ya anga safi. Sehemu ya mbele ina msitu mnene wa mimea ya kijani kibichi vichaka na miti midogo vinavyounda kizuizi asili cha kijani.

Eneo kubwa la wazi linaonekana likiwa limejaa taka aina mbalimbali. Mifuko ya plastiki, vipande vya karatasi na uchafu mwingine umetapakaa kila mahali. Ardhi ni mchanganyiko wa udongo, na tope na kuna madimbwi ya maji yaliyotulia kati ya taka hizo.

Mvulana mdogo aliyevalia fulana ya rangi nyekundu. Amesimama kando ya mtaro wa maji katika eneo la makaazi duni. Anashika kifaa kirefu na chembamba kinachoonekana kuwa bomba au mrija ambacho kinaelekezwa ndani ya mtaro huo. Mtaro umejaa taka na uchafu mwingi. Majengo ya mandhari ya nyuma yanaonekana kuwa ya muda au yaliyoharibikwa. Yamejengwa kwa vifaa mbalimbali visivyo rasmi.

Miti mingi ya kahawa, ya urefu na msongamano tofauti, inaonekana. Majani ya miti hiyo, ni ya kijani kibichi kilichokolea. Ardhi kati ya miti imefunikwa na mimea mifupi ya kijani, ikitoa mandhari ya kijani safi. Udongo unaonekana kuwa wa rangi ya nyekundu na kahawa. Ikiashiria eneo lenye rotuba, kwa kilimo cha kahawa.

Njia nyembamba inaonekana ikipinda chini kwenye mteremko wa kijani. Kushoto mwa njia kuna makaazi ya mabanda yenye paa za mabati. Kulia mto au kijito kinatiririka kikiwa kimezungukwa na uoto mnene wa kijani. Mbali kidogo kuna majengo mengine na miti chini ya anga lenye mawingu. Watu wachache wanaonekana wakitembea katika njia hiyo.

Mabomba mawili marefu ya chuma yenye rangi ya samawati angavu yamewekwa sambamba juu muundo wa zege unaovuka juu ya eneo lenye maji safi. Mabomba haya yanaonekana kuwa sehemu ya mfumo wa usambazaji maji huenda kutoka bwawa la kuhifadhi maji au mfumo wa umwagiliaji. Muundo wa zege una rangi ya kijivu na mandhari ya nyuma inaonyesha mimea inayokua yenye rangi ya kahawa iliyochanganyika na njano pamoja na vichaka vidogo.

Simba wawili, wamesimama karibu katika eneo lenye nyasi, na manyonya yao, yana rangi ya dhahabu iliyochanganyika na kahawa nyepesi. Nyasi zinazowazunguka, zina rangi ya kijani, na mchanganyiko wa manjano. Kwa mbali, kuna nyasi ndefu, uoto mwingine unaoonekana, kwenye mandhari ya nyuma, ukionyesha mazingira ya asili ya porini.

Mtu aliyevaa mavazi meupe yupo kwenye chanzo kidogo cha maji. Chanzo hicho ni mkondo mdogo wa maji ukitiririka kwenye ukuta wa miamba yenye rangi ya kahawa iliyokolea. Ndoo mbili kubwa nyeupe za plastiki zimewekwa karibu na mto huo. Ndoa moja imejaa kiasi cha maji na nyingine ndogo ipo pembeni karibu kabisa. Maji yanadondoka kutoka mtoni hadi kwenye ndoo hizo.

Kikundi cha wachezaji, huenda ni wanenguaji wa kitamaduni, wamevaa mavazi ya asili na wanacheza kwa mstari kwenye sakafu iliyong'aa ya mbao. Wengi wao wamevaa vitambaa vya rangi ya machungwa na blausi yenye michoro na baadhi yao wana taji au mapambo ya kichwani. Wanafanya maonyesho katika ukumbi mkubwa ambapo viti vingi vya vya watazamaji vinaonekana wazi nyuma yao.

Kundi kubwa la watoto, wameketi kwenye sakafu ya saruji wakila kutoka kwenye sahani. Na wanaonekana kuwa na umri tofauti. Wamevaa mavazi ya rangi kama majano, nyekundu, zambarau na kijivu. Ukuta wa rangi ya samawati hafifu unaonekana nyuma ya chumba walimu wa watoto hao.

Tai wakubwa wa rangi ya kahawa, wamekaa na kutulia juu ya ardhi kavu ya kahawa nyekundu karibu na ukingo wa maji. Baadhi wametazama mbele wengine wamegeuka wakiangalia sehemu tofauti tofauti.

Eneo kubwa limejaa taka za plastiki likiwa na rundo kubwa la chupa, mifuko na mabaki mengine yaliyotupwa , plastiki za rangi tofauti tofauti kama vile za samawati , kijani na nyingine nyingi zimechanganyika bila mpangilio, juu ya rundo hili kuna kibanda kidogo cha kijani kinachofanana na banda la kuhifadhia vifaa.

Basi la huduma la umma lenye rangi ya samawati na kijivu, huenda ni matatu inaonekana likwa barabarani. Mtu aliyevaa shati ya rangi ya waridi amesimama mlangoni mwa gari hilo. Basi lingine la kijani linaonekana kwa sehemu upande wa kushoto. Mandhari inaonyesha barabara yenye watu na pikipiki kwa nyuma huku miti ikiwa imepangwa kando ya barabara.

Basi la kubebea abiria lenye rangi ya samawati limeegeshwa, na Sehemu ya nje ya basi imepambwa na michoro mikubwa ikiwemo picha ya mwanamke aliyevaa kofia na mavazi ya kuvutia inayojitokeza sana upande wa nyuma. Basi limeegeshwa kando ya barabara yenye majengo, baadhi yakiwa na mabango makubwa ya matangazo. Watu waliovaa mavazi mbalimbali wanaonekana wakitembea karibu na basi hilo.

Barabara yenye njia nyingi ina magari machache yanayoendesha. Katikati kuna mstari wenye mimea ya kijani inayotenganisha njia za barabara. Katika mandhari ya nyuma kuna kituo cha mafuta pamoja na majengo mengine yanayoonekana pia kuna miti na muundo wa chuma ulio juu ya barabara ambao huenda ni wa mabango au alama za barabarani.

Matatu nyingi za rangi mbalimbali zimeegeshwa na kupangwa kando ya barabara. Watu wanapita huku wengine wakiwa wamesimama karibu na magari hayo. Mwanaume mmoja anaonekana akisukuma toroli kubwa ya chuma. Majengo yako kwenye mandhari ya nyuma yakiashiria kuwa eneo liko mjini. Majengo hayo yana mtindo tofauti ya usanifu na ya ujenzi.

Basi lenye rangi angavu la usafiri wa umma limesimama katikati ya mabasi mengine. Sehemu ya nje ya basi hilo limepambwa kwa matangazo ya kuvutia yenye rangimbalimbali na kazi za sanaa. Mwanamume mmoja amesimama mbele ya basi hilo akiwa ameshika bango linaloonyesha nauli. Watu wengine waliovaa mavazi ya rangi na mitindotofauti wanatembea katikati ya barabara hio. Majengo ya kisasa yenye ghorofa nyingi yanaonekana kwenye mandhari ya nyuma.

Mabasi kadhaa ya usafiri ya umma yameegeshwa upande wa barabara ya jiji, huku mabasi mawili yakiwa yanaonekana wazi. Watu kadhaa wanaonekana karibu na mabasi hayo, baadhi wakionekana kuwa wahudumu wa basi na wengine abiria. Mandhari ya nyuma inaonesha sehemu ya jengo la ghorofa pamoja na mitende ikishiria mazingira ya mjini.

Watu kadhaa wakiwemo wanaume waliovaa mashati ya rangi nyepesi, wamesimama kando ya mabasi mawili ambayo yameegeshwa. Moja la rangi ya zambarau na zingine la manjano na kijani. Baadhi ya wanaume wameshika mabango au vibao vinavyoonyesha njia za mabasi na nauli. Mandhari ya nyuma ina majengo pamoja na miti na mimea ya kijani kibichi. Taa za barabarani pia zinaonekana ikiashiria kuwa eneo hilo ni sehemu ya usafiri wa mjini au kituo cha mabasi.

Watu kadhaa wamesimama karibu na basi dogo jeupe. Mlango wa upande wa abiria uko wazi na mtu mmoja amesimama karibu na mlango huo. Wengine wamekusanyika karibu, baadhi yao wanaonekana wakisubiri na wengine kuzungumza. Mabasi makubwa kadhaa yanaonekana yakiwa yameegeshwa na mengine kupita. Majengo na sehemu zingine zinaonekana kwenye mandhari ya nyuma ikiashiria kuwa eneo hilo ni kituo cha usafiri.

Idadi kubwa ya magari ikiwa ni pamoja na magari, madogo malori na mabasi ya rangi tofauti yamepangwa kwa mstari katika foleni barabarani. Ukuta wa chini wa zege unatenganisha barabara na eneo la makaazi. Eneo la makaazi lina majengo ya ghorofa za kati hadi juu yenye urefu tofauti tofauti. Miti ya kijani kibichi na maeneo yaliyopandwa mimea yanaonekana.

Mabasi na magari mengi yamesimama barabarani yakisababisha msongamano mkubwa wa magari. Majengo marefu yanaonekana kando kando ya barabara na mabango ya matangazo yanaonekana yakiwa yamebandikwa juu ya baadhi ya majengo hayo. Watembea kwa miguu wanaonekana wakivuka barabara na kuzunguka magari. Maafisa wa usimamizi wa trafiki wapo eneo hilo wakielekea kuogoza magari na kudhibiti harakati za barabarani katika mazingira ya jiji lenye shughuli nyingi.

Barabara pana yenye njia nyingi inaonekana ikiwezekana kuwa ni barabara kuu au mzunguko wa kasi. Magari kadhaa yakiwemo malori na magari madogo yanaonekana yakipita. Katikati mwa barabara kuna kizuizi cha usalama huku mstari wa miti ukiendamana na upande mmoja wa barabara ukionyesha maandhari ya asili au miti iliyopandwa kwa mpangilio. Pembeni upande wa kulia mtu mmoja anaonekana akitembea kando ya njia waenda kwa miguu.

Watu kadhaa wanaonekana wakipanda basi lenye rangi ya angavu na mapambo ya michoro na maandishi kwenye sehemu ya nje. Mwanamke mmoja yupo karibu na mlango wa kuingililia akiwa katika hatua ya kupanda basi hilo. Karibu naye kuna watu wengine waliobeba mifuko nao wakisubiri kupanda au wakijiandaa kuingia ndani ya basi. Mandhari inaonyesha harakati za kawaida za abiria kwenye kituo cha usafiri.

Askari wawili wa trafiki waliovaa sare wamesimama kwenye eneo la nyasi karibu na nguzo ya taa za trafiki. Lori kubwa la kuchanganya saruji limesimama karibu na katikati ya makutano ya barabara na magari mengine kadhaa yanaonekana. Barabara zina unyevunyevu zikionyesha kuwa mvua imenyesha. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea baadhi yao wakiwa na miavuli.

Basi lenye madirisha mengi na linaonekana kuwa la kawaida na la usafiri wa umma. Abiria wanaonekana wakiwa ndani huku baadhi wakishuka. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea katika eneo la basi. Tangazo limebandika kwenye nguzo la umeme karibu na basi hilo.

Watu kadhaa wantembea karibu na basi lililofungua milango yake. Abiria wanaingia na kutoka ndani ya basi hilo. Basi limepambwa kwa rangi angavu na michoro ya kuvutia na kuna watu wengi wanaoonekana wakiwa karibu na basi hilo. Sakafu ya barabara ni ya rangi ya kijivu na majengo yanayozunguka yanaonekana kwenye mandhari ya nyuma.

Mabasi ya usafiri ya umma, yenye rangi ya samawati na kijani, yameegeshwa kando ya barabara. Na pikipiki moja imeegeshwa kando ya basi moja, huku watu wanatembea mtaani.

Bomba refu la rangi ya kijivu, iliyokolea au nyeusi, limelazwa ndani ya mtaro uliojaa udongo mweusi wenye unyevunyevu. Mtaro huo ni sehemu ya eneo kubwa lenye matope na kuna kidimbwi kindogo cha maji karibu. Mabaki ya takataka na vipande mbalimbali vya vitu vimesambaa ndani ya udongo, vikionyesha kuwa eneo hilo liko katika hatua ya ujenzi au ukarabati.

Mkusanyiko mkubwa wa mabomba ya plastiki ya kijivu hafifu yenye viponyo tofauti ume wekwa juu ya sakafu ya zege ya kijivu hafifu. Mabomba hayo yame pangwa kwa mtindo wa kuingiliana mengine yakiwa yamepinda na mengine yakiwa katika mtindo wa duara. Uso wa mabomba ni laini na yanaonekana kuwa mpya.

Sinki ya kisasa ya jikoni inaonekana huku maji yanatiririka kutoka bomba la maji. Sinki hiyo ina rangiya nyeusi. Kushoto mwa sinki kuna kifaa ndogo ya glasi iliyo na ua moja la rangi ya zambarau. Kwa nyuma kuna kaunta ya jikoni iliyojaa vitu mbalimbali kama vile chupa, mimea na mapambo mengine ya jikoni.

Bomba refu lenye rangi ya nyeusi limesimamishwa juu kwa kutumia fremu za chuma. Kuna valvu mbili za chuma zilizounganishwakwenye bomba hilo, moja ni ndogo yenye rangi ya shaba, yenye kishikio chekundu na nyingine ni kubwa kidogo ya chuma ya kijivu ikiwa na sehemu ndogo nyekundu. Bomba linashukiliwa kwa mikanda na vibano vya chuma. Nyuma kuna muundo wa ndani wa jengo unaoonyesha nguzo za chuma na vioo.

Mabomba marefu yenye rangi ya kijivu ilichokolea au nyeusi yamelala chinii yakiwa na urefu na mikunjo tofauti. Ardhi ni kavu enye rangi ya udongo wa kahawa hafifu. Mabomba hayo yanaonekana kuwa katika eneo la ujenzi huenda ya maji au mifumo ingine ya huduma.

Ukuta mfupi uliojengwa kwa matofali ya kijivu ya saruji. Nyuma ya ukuta huo kuna matangi ya rangi ya nyeusi na jengo la ghorofa linaloendelea kujengwa likiwa na fremu za zege na vipengele vya ujenzi vilivyo wazi huku majengo mengine yanaonekana kwa umbali.